Watu wawili wanaonekana ndani ya shamba la ndizi. Migomba yenyewe imepangwa kwa mpangilio kwa sababu kila migomba iko katika laini yake inayodhihirika vizuri. Mtu mmoja amevalia shati ya rangi ya manjano na mwingine haonekani vizuri lakini anatembea.

Lori la kubeba maziwa limeegeshwa na trela yake kuangalishwa upande huu wa chumba hiki. Mwanaume mmoja aliyevalia kofia na koti jeupe pepepe anamwaga maziwa kupita katika kuchungi kuhakikisha tu uchafu wote unatolewa.

Wanawake watano wanaonekana, wale ambao tunaona vichwa vyao ni wanawake watatu tu na mwanamke mmoja anatazama kile ambacho yule mwanamke aliyevalia blausi nyekundu anachokifanya. Mwanamke mmoja aliyesimama anaonekana akiwa amembeba mtoto. Nyuma ya hawa wanawake kuna nyumba ya udongo.

Ndizi hizi ni kubwa kubwa na zina afya kwelikweli. Mtu mmoja ameketi huku akiwa ametoa ndizi moja maganda kuonyesha jaribio analolifanya kwa wale wanaotazama kwa upande huu mwingine. Jinsi anavyoangalia inaonyesha kuna watu ambao wako upande huo mwingine.

Ng'ombe mmoja anakunywa maji akiwa ndani ya boma lake. Kando ya boma hilo kuna vibuyu viwili vya maji. Moja ya rangi ya manjano na nyingine nyeupe pepepe. Chini kuna kiko lililowekwa pale na pia kuna jiwe.

Ng'ombe amesimama huku akikamuliwa na mtu mmoja. Maziwa haya yanawekwa kwenye chombo ambacho mtu huyu amesitiri katikati ya miguu yake. Ng'ombe mwenyewe amefungwa miguu ya nyuma ili kuhakikisha tu hatasumbua sumbua au hata kugonga ndoo ile imwage maziwa.

Miche ya migomba ya ndizi imepandwa kwa utaratibu sana. Maji yanapokea kwa wingi kutokana na yale matawi yanaonyesha kuvutia macho na afya kweli kweli. Kule nyuma kuna miti ambayo inaonekana kwa umbali na pia kuna wingu.

Kijana mmoja amesimama na kuegemea mti uliokatwa. Nyuma yake kuna ndizi ambazo zimepangwa kwa pamoja. Zimetolewa tu shambani. Migomba ya ndizi iko pale nyuma zaidi na pia kuna mti mkubwa sana kando yake.

Teknolojia inajidhihirisha kwa kweli kabisa , maanake ngo'mbe hawa wanakamuliwa kwa kutumia Machine . Ukiangalia hata hawajafungwa miguu wanasimama tu na kukamuliwa na maziwa yanaelekezwa ndani ya chombo kilichowekwa hapo katikati. Ngo'mbe wanaonekana wakikamuliwa hapa ni wawili na upande ule mwengine, huenda ikawa pia wanakamuliwa.

Familia hii imekusanyika baada ya mazao ili kutoanisha ile maharagwe. Mwanamke mmoja ameketi chini huku mvulana mmoja akiwa ameshika mpini kutumia kufanya kazi hii. Wale wengine pia wameketi na wanajumuika.

Mwanamke mmoja aliyevalia ovaroli anaonekana akinyunyuzia ng'ombe dawa. Ng'ombe hizi zinaonekana zikiwa zimewekwa kwa mstari mmoja kulingana na jinsi ambavyo mahali hapa pamejengwa. Pale nyuma kuna nyasi ambazo zinaonekana zikiwa zimekauka na kule nyuma zaidi kuna miti kidogo na pia kuna mawingu. Halafu upande huu mwingine kunaonekana ni kama kuna watu wawili. Mmoja anaonekana kutembea na mwingine anaonekana amesimama.

Ng'ombe wengi sana wanaonekana, huku mtu mmoja akiwa anawahudumia ng'ombe hao, baadhi yao wamesimama tu, huku wengine wakiwa wanakunywa maji, maji yamemwagika sakafuni na yanaonekana.

Mahali hapa panaonekana kupokea maji ya kutosha. Hii inadhihirika kwa majani ya miti na pia magomba ya ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na yanaonekana yana afya kwelikweli. Upande ule wa nyuma mwisho kabisa, kunaonekana mbingu.

Mwanamke mmoja aliyejifunga kitambaa kichwani anaonekana akiwa ameegemea kasha la matunda. Na kuna ndizi ambazo zimeiva ambazo ziko hapa mbele, na kunaonekana kuna watu pale nyuma, ambayo mmoja wao anatazama upande huu, na pia kuna mtoto ambaye anaonekana akiwa amesimama kando tu, ya kasha la matunda.

Migomba yenye afya kweli kweli inaonekana kutokana na majini yake mabichi, na pia ukiangalia kwa umbali kabisa kuna miti na juu utaona kuna anga, kuna mawingu jeupe. Pia kunaonekana kubwa na jua kulingana vile kuna kivuli hapo chini.

Tecknologia inajidhihirisha hapa kwa ukubwa sana kwa upande wa kilimo, ng'ombe huyu ambaye ana kamba shingoni na mdomoni anatazama, huku akiwa anakamuliwa, maziwa yanaelekezwa kwenye chombo hiki cha kukamulia, maji yako sakafuni.

Mfanyibiashara wa maziwa ametumia pikipiki hii yenye trela kubeba maziwa kupeleka sokoni. Anachota maziwa huku akimwaga kwa vyombo vyake ambavyo ameviweka juu ya pikipiki yake.

Watu watatu wamejifunika vichwa vyao na kuvalia mabuti meupe na makoti meupe pepepe. Wawili wao wanashughulika kukoroga ile maziwa ambayo ipo pale huku mmoja akiwa ameketi tu akiwatazama.

Matunda yameekwa sokoni ili kuuzwa na yamepangwa kwa utaratibu mzuri sana. Ndizi zimeekwa kwa upande wa juu na matunda haya mengine yameekwa kwa upande wa chini. Machungwa, nyanya, vitunguu, vyote vinauzwa hapa.

Majani yalianguka chini yamekauka kweli kweli lakini yale ambayo yako juu ya mgomba bado ni ya kijani kibichi. Ndizi kubwa sana linaonekana likiwa inaning'inia kutoka kwa mgomba mmoja. Kuna yake magomba mafupi na yale marefu marefu.

Wanawake wawili waliovalia mavazi meupe pepepe wamevalia barakoa na wanapima maziwa, watu watatu wamesimama kando yao, huku wakizungumza, mpiga picha amesimama nyuma yao anawapiga picha wakiendelea kufanya shughuli zao.

Shada kubwa la ndizi linaonekana likining'inia kutoka kwa mgomba wa ndizi. Mgomba huu una matawi ya rangi ya kijani kibichi. Jua linawaka kwelikweli kulingana kivuli ambayo inaonekana.

Matawi ya migomba ya ndizi inaonekana, huku ikiwa imekatwakatwa na ni ya rangi ya kijani kibichi, juu kuna mawingu nyeupe pepepe na pia wingu ya samawati inaonekana, jua linawaka.

Migomba ya ndizi inaonekana ikiwa imepandwa kwa mashimo, na pia chini kunaonekana kukiwa na mchanga tu, mchanga kavu. Upande ule mwingine kuna majani ambayo inaonekana na kwa umbali kabisa kuna miti ambayo inaonekana ikiwa bado na matawi mabichi.

Mwanamke mmoja aliyevalia blausi nyeusi anatembea katika shamba lake la ndizi. Shambani kumechimbwa mitaro ili kuhakikisha maji yanateremka bila matatizo. Kando ya shamba hili kuna jengo ambalo limejengwa kwa matope.

Watu wengi wanaonekana wakiwa wamezingira sehemu ambalo linaonekana likiwa la onyesho. Mwanamke mmoja ambaye ndiye anayeendeleza onyesho hili anaonekana akiwa anazungumza na mwanaume mwingine huku akiwa amevalia miwani. Watu watano wamevalia kofia nyeupe pepepe na pia wanaume watatu wamevalia makoti meupe pepepe.

Ndizi hizi zilizokomaa na kung'aa kwelikweli zimetolewa shambani ili kupelekwa sokoni kuuzwa. Mama mmoja anaonekana akiwa anatoa ndizi hizo na kuweka kwenye kikapu chake. Mwanaume mwingine pia anaonekana akiwa anaifunga ndizi.

Hii ni shamba la ndizi na kuna mtu ambaye anatembea kwa umbali na pia kuna mtu mwingine ambaye anaonekana akiwa amesimama upande ule mwingine. Jua linaonekana linawaka kwa sababu ya vivuli ambavyo tunaviona hapo chini na pia pale chini kunaonekana kuna nyasi.

Kwa wanawake waliosimama, mmoja wao amembeba mtoto mchanga. Mwanamke mmoja amechuchumaa na amevalia blauzi nyekundu, huku akigawanya kile kitu kwa vyombo mbalimbali. Wanawake wengine wanatazama kwa makini.

Shambani humu kuna ndizi na pia kuna mimea mingine. Kuna mahali ambapo pamelimwa na hakujapandwa chochote bado kwa sasa. Kule nyuma kuna miti na juu kuna mawingu ambayo yanaonekana. Jua limewaka sana. Mimea na kivuli vinachoonekana.

Ndizi mbichi zimefungwa juu ya gari ili kusafirishwa. Majani ya migomba inaonekana ikijitokeza pembeni, yakiwa yametumika kufunika na kulinda ndizi hizi. Kule nyuma kuna miti ambayo inaonekana.

Ng'ombe wamesimama kwa mpangilo huku wakiwa wanakamuliwa kwa kutumia mashine. Maziwa haya yanaelekezwa kwa chombo ambacho kimewekwa sakafuni. Mwanaume mmoja anaonekana akielekea chombo kimoja huku akiwa amevalia mabuti nyeusi, suruali ndefu ya rangi ya kijani kibichi na koti nyeupe huku mwingine akiwa ameinama pale.

Ng'ombe wako ndani ya zizi huku wakiwa wanakula nyasi walizoletewa. Ng'ombe mmoja anaonekana akiwa tu amesimama. Upande ule mwingine kuna mlango wa rangi ya kijani kibichi na pia wakati ni wa mchana maanake mwangaza unaonekana ukweli ni wa jua.

Miche ya migomba ya ndizi imepandwa kwa mpangilio wa kufurahisha sana , migomba hii ina matawi yenye afya na rangi ya kijani kibichi. Kule nyuma kabisa kuna miti ambayo inaonekana kwa umbali.

Watu watano wamevalia kofia nyeupe pepepe, huku watatu wakiwa wamevalia pia koti za rangi hiyo hiyo. Mwanamke mmoja ambaye ndiye anaonekana kuwaonyesha hao wengine kile ambacho kinaendelea, ameshika kitu mkononi, huku akiwazungumzia wengine na wote wakiwa wanamskiza kwa umakini.

Msimu wa kuvuna mahindi umekaribia na hata yaliyo shambani yanaonekana kukauka. Pia jua limewaka sana, kuna mti ambao unaonekana kwa matawi tu na hapa chini kuna nyasi kidogo kidogo.

Kuna mwanaume na mwanamke ambao wanaonekana kutazama kitu. Mwanamke huyu amevalia kofia nyeupe na nyuma yao pale kuna mwanaume ambaye anapita na pia kunaonekana kuna kijana pale ambaye anaonekana kuangalia upande wa hizi ng'ombe na ng'ombe zinapita hapo kati kati.

Mwanamke mmoja hodari sana ambaye ni mkulima na amevalia koti la rangi ya samawati na pia barakoa ya Brookside, anaonekana akiwa anatoa maziwa kwenye lori, huku akieka kwenye vyombo vyake tofauti tofauti.

Magongo ya kutembelea ya mbao yanaonekana yakiwa hapo chini. Mtu anaonekana akiwa ameshika mahindi huku akiwa anadondoa. Mahindi yamewekwa sakafuni na mtu huyo pia hajavaa viatu na amevaa mavazi nyeusi.

Mtu mmoja anayeonekana kuwa mwendeshaji wa pikipiki hii anaonekana akiwa anaandika kuonyesha kuwa anarekodi ile kiwango ya maziwa ambayo amechukua, mtu mwingine anamwaga maziwa yake kutoka kwa chombo chake kuweka kwa kile kilichofungwa kwenye pikipiki.

Mwanamke mmoja amechuchumaa ndani ya shamba huku akitabasamu kwelikweli. Mkono wake wa kulia, umegusa ndani ya mimea. Shambani kumepandwa mahindi mengi sana. Kule nyuma kabisa kunaonekana mawingu.

Mavuno ya shamba hili yanaonekana kuwa mengi na ndizi zimejaa kwa vikundi vikubwa kwenye kila mgomba. Mandhari ni ya kijani kibichi ishara ya kuwa ardhi yenye rutuba na hali ya hewa humu ni nzuri. Mwanga wa jua unapenyeza kwenye majani na kuangazia ndizi hivo kufanya kuvutia hata zaidi.

Shughuli za kibiashara zimenoga kweli kweli. Matunda yanauzwa hapa ni ndizi. Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wanapanga ndizi yao vizuri ili tu kuhakikisha wanavutia wateja. Mwanamke mmoja amesimama kule nyuma huku akiwa anatazama.

Mtu ameshikilia ndizi zilizoiva kwelikweli na zinavutia macho kabisa. Pale nyuma kunaonekana kuwa kuna ukuta wa jengo, ndizi hii imewekwa juu ya sakafu tu iliyojengwa kwa mawe.

Migomba ya ndizi iliyozalisha inaonekana. Mtu mmoja amesimama kando ya kichaka. Nyasi inaonekana chini na pia kichaka hicho ni cha rangi ya kijani kibichi. Miti inaonekana kwa umbali.

Magongo mawili ya kutembelea yanaonekana, kuonyesha kuwa mtu huyu anahitaji usaidizi ili kutembea , anaonekana akiwa anachambua mahindi, na mguuni hajavaa viatu vyovyote, mahindi hii iliyokauka imewekwa juu ya udongo.

Mwanamme mmoja anaonekana akiwa ana tabasamu kweli, kweli. Huku akiwa ameshika chombo cha maziwa na kuinamisha, kumwaga maziwa hiyo katika sehemu fulani. Kule nyuma kuna jengo ambalo lina mabati ya rangi ya kijani kibichi. Na nyuma kabisa kuna miti na juu kuna mawingu.

Watu watatu wanaonekana wote wakiwa wametazama ndizi, mmoja wao amepiga magoti na amevalia long'i nyeupe na mwingine ambaye amesimama amevalia shati nyeusi na long'i nyeusi na hapo kuna ndizi ambazo zimewekwa juu ya matawi ya ndizi. Pale nyuma pia kuna migomba ingine ya ndizi.

Shughuli za biashara ya ndizi zimenoga kweli kweli, wanawake watatu wanaonekana wakiwa wameketi, huku wakizungumza, mwanamume mmoja ameegemea ndizi zingine, kule nyuma kuna watu ambao wanaonekana wakitembeatembea na pia kuna jengo kwa umbali.

Kijiti kikubwa kimetumika kustawisha mgomba wa ndizi ambao unainama kutokana na ule uzito wa ndizi hiyo. Mwanaume mmoja amesimama huku akiangalia ndizi. Uzio umewekwa kando ya shamba hili. Nyuma ya mwanaume huyu kuna jengo na miti iko kwa umbali. Mbingu pia inaonekana.

Kundi la watu limekusanyika karibu na rundo kubwa la nafaka yaliyowekwa juu ya turubai na mikanda ya rangi nyekundu, samawati na nyeupe. Mtu mmoja yuko juu ya hilo rundo, akifanya kazi kama vile kusambaza au kukausha kwa kutumia kifaa.

Mwanamme mmoja amevalia kofia na koti la rangi ya manjano , mgongoni ana kibuyu ambacho kimeekewa dawa anayotumia kunyunyizia ng'ombe huyu ili kumwepusha na kupe, jua limewaka na kule nyuma kuna miti.

Ngombe wanaonekana wakiwa wamesimama kwa mpangilio ndani ya kizuizi fulani. Mwanamume mmoja aliyeshika paipu anawanyunyizia maji ngombe hao. Jua linawaka kulingana na kivuli kinachoonekana. Kule nyuma kuna miti ya majani ya kirangi ya kijani kibichi.

Watu wawili wamechuchumaa wakiwakamua ng'ombe wawili. Maziwa haho yanaelekezwa ndani ya ndoo. Ng'ombe hao wamefungwa miguu ya nyuma ili kuhakikisha tu hawasongisongi au hata kungonga maziwa hayo yakamwagika. Kuna watu wanaonekana wakiwa wanatazama.

Wanaume wanaonekana wawili wakiwa ndani ya jengo ambalo limejengwa kwa kutumia mbao. Wawili hawa wamevalia kofia za rangi nyekundu. Mmoja wao anaonekana akimwaga maziwa kutoka katika chombo kimoja kuweka katika chombo kingine.

Msimu wa jua kali umeanza na hata matawi ya migomba ya ndizi imeanza kunyauka na kukauka. Magugu yanaonekana kuwa yamemea sana, na hata mengine kukaribia magomba haya. Upande wa nyuma kuna miti ambayo inaonekana na pia kuna mawingu kwa umbali.

Mtu mmoja aliyevalia kofia nyeupe kichwani amesimama ndani ya shamba la ndizi, anaonekana kustaajabika kwa kuwa ndizi anazoziona ni kubwa kweli kweli, shamba hili lina majani ya rangi ya kijani kibichi na chini kuna mchanga ambao unaonekana.

Mwanaume mmoja anamkamua ng'ombe huku akiwa ameinama. Maziwa haya anayaweka kwenye ndoo ya rangi ya samawati. Jua linawaka manake kuna kivuli kinachoonekana. Nyuma ya ng'ombe huyu kuna matawi yaliyokatwa na yamekauka. Pia kuna ukuta uliojengwa kwa matofali.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, waliovalia miwani wamesimama huku wakimsikiza kwa makini mwanaume mmoja aliyevalia koti jeupe pepepe. Mwanamke mmoja ana mkoba na pia ana simu mkononi.

Chombo hiki kina maziwa yaliyochemshwa na yakaganda kuonyesha kuwa maziwa hayo hayakuwa yamehifadhiwa vizuri kwa hivyo yakaingiwa na bakteria. Maziwa haya si mazuri kwa utumizi wa binadamu.

Migomba ya ndizi inaonekana, ambao migomba hiyo baadhi yake imechomwa na jua na imeanza kunyooka na hata kubadilisha rangi, na kuna zile ambazo bado tu rangi yake imebaki ya kijani kibichi. Na pia kuna majani mengi sana mahali hapa.

Mwanamke mmoja aliyesuka nywele anaonekana akiwa anatabasamu huku akikamua ng'ombe kwa kutumia mkono mmoja na mkono mwingine ukiwa umeshika kile chombo cha kuhifadhia ile maziwa. Ng'ombe huyu amefungwa miguu ya nyuma kwa kutumia kamba.

Ng'ombe wawili wamelala chini, wanaonekana kupumzika au kulala tu kwa utulivu labda kutokana na joto la mchana au uchovu. Jua limewaka kwelikweli na pia kuna majani ya kijani kibichi yaliyo tu! katika mazingira haya.

Shamba hili la ndizi linaonyesha upande mmoja migomba iliyo na ndizi na upande mwingine migomba ambayo haina ndizi kabisa. Ni asubuhi sana na hata ukiangalia utaona kuwa kuna ule unyevuunyevu na chini pia kuna nyasi kidogo tu, haswa karibu na ile migomba ya ndizi.

Nyasi zimefungwa kwa mafungo makubwa na kupangwa ndani ya gala. Zimewekwa juu ya mbao za kuekea mizigo ili kuepuka unyevu kutoka sakafuni ambazo zinaweza kuharibu nyasi yenyewe. Mwanga mdogo unaonekana kuashiria kuwa jua linawaka.

Watu wengi wanaonekana. Huku wawili wakiwa ndani ya chumba wakishughulika na vyombo vya maziwa. Mmoja wao ameinua chombo kimoja, huku akimwaga maziwa ndani ya chombo kingine. Wale walio nje wanaonekana wakitazama, na wengine wakizungumza.

Mwanamke mmoja mpiga kazi ameinama huku akimkamua ngombe, ameweka ndoo chini ili kuhakikisha tu maziwa hayamwagiki. Ng'ombe huyu amefungwa miguu ya nyuma ili kuhakikisha anasalia mahali pamoja wakati wa kukamiliwa.